Mwanaume mweusi aliyenyolewa kipara, amevaa suti nyeusi na tai ya samawati, akionekana kujishughulisha na kazi. Ameketi kwenye meza, akitumia kalamu kuandika kwenye karatasi au daftari, huku akionekana makini.

Kijana mwanaume mwenye asili ya kihindi , ameketi kwenye meza ya kusomea ndani ya maktaba. Ametabasamu huku akiandika kwenye daftari lake na kompyuta mpakato ipo mbele yake.

Kundi la watu wanne, wanawake wawili na wanaume wawili, wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakifanya kazi. Wote wanaonekana wakiangalia kompyuta ndogo na karatasi zilizotawanyika juu ya meza.

Mazingira ya darasa la mtandaoni . Kompyuta mpakato imewekwa katikati ya meza na skrini yake inaonyesha mwalimu akifundisha mbele ya ubao mweupe. Mkononi kuna daftari lililo wazi lenye fomyula za hesabu.

Msichana mdogo akionekana kama mwanafunzi amevaa vipokea sauti na kutazama kompyuta ya pajani .Anatabasamu na kupendeza na anaonekana kufurahia kile anachokiona au kusikia. Mbele yake kuna glasi ya maziwa na vitabu wazi kuashiria anajifunza.

Kijana mdogo ameketi mezani akijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato na vitabu. Amevalia kofia ya rangi ya kijani kibichi na vipokea sauti vyeupe akionekana kujikita kikamilifu kwenye kazi yake. Kuna daftari wazi na penseli mkononi mwake.

Kijana aliyevaa kofia ya jaketi ya rangi ya kijivu akiwa ameketi kwenye kiti na kutazama kompyuta ndogo. Mezani kuna kompyuta mbili, moja ikiwa kompyuta mpakato na nyingine skrini ya ziada iliyosimama wima zikionyesha picha au video.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo ikiashiria shughuli ya kujifunza au kifanya kazi mtandaoni. Alama mbalimbali za kielimu na biashara zinaenea juu ya kompyuta kama vile kitabu, kofia ya kuhitimu, kikombe cha ushindi na lensi ya kukuza.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta akifuatilia somo la mtandaoni. Skrini ya kompyuta inaonyesha mkutano wa video ambapo mwalimu anaonekana akifundisha na wanafunzi wengine wanaonekana kwenye madirisha madogo.

Vijana watatu wamejikita kwenye kompyuta zao za mkononi, labda wakiwa kazini au wakijifunza. Wawili walio mbele wanatazama skrini moja huku mmoja akiwa amevaa vipokea sauti na maikrofoni. Mtu wa tatu yuko upande wa kulia, amevaa kofia na pia ametazama kompyuta yake.

Mwalimu mwanaume amesimama na kuwasaidia wanafunzi wawili, kijana na msichana, wakiwa wamejishughulisha na kompyuta ya pajani. Wanafunzi wite wawili wanaonekana kufurahia na kushirikiana katika shughuli wanayoifanya kwenye kompyuta.

Kundi la watu wanne wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato wakionekana wakifanya kazi pamoja au kujadili jambo fulani. Wote wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu wakionyesha ushirikiano mzuri.

Mtu anafanya kazi au kusoma nyumbani, akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta mbili. Skrini kubwa inaonyesha mkutano wa video na washiriki wengi, huku kompyuta ndogo ikiwa na programu ya kuandika au kufanya kazi. Mikono ya mtu huyo inaonekana kiandika kwenye kibodi ya kompyuta ndogo, ikionyesha umakini katika kazi.

Kundi la vijana wanaume na wanawake wakiwa wamejishughulisha na kompyuta mpakato katika mazingira ya ofisi au chuo. Mwanamke mmoja yuko katikati akiwa amejikita kwenye kompyuta yake huku mwanamume mwingine akimsaidia kumwangalia kutoka nyuma. Kuna kompyuta mpakato nyingine na vijana wengine waliojikita kwenye kazi zao kwa mbali.

Mchoro unaoonyesha dhana ya kujifunza kidijitali, au elimu mtandaoni. Kuna rundo la vitabu vikubwa vinavyounda msingi, na juu yake kuna kompyuta ndogo na simu mahiri zinazoonyesha yaliyomo kwenye mtandao kama vile video na tovuti.

Mtu anafanya kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi akifuatilia somo la mtandaoni au mkutano. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha mbele ya ubao mweupe. Mtu huyo anaandika kwenye daftari lake na kushika kadi zenye maelezo.

Mwalimu akifundisha darasa la mtandaoni au akitoa mada. Yuko mbele ya ubao mweupe ulioandikwa fomula za hisabati na simu imewekwa kwenye stendi yenye kirekodi. Mwalimu anaonekana kitumia kompyuta yake ya mkononi na anashika kalamu huku akieleza kwa ishara za mikono.

Jalada na chapisho la UNESCO likiwa na jina pamoja na kaulimbiu. Picha kuu inaonyesha watoto wawili labda wasichana wakitumia kompyuta mbali. Mtoto wa mbele anatabasamu na kutazama kamera akionyesha furaha au udadisi.

Mwanamke kijana, mwenye nywele zilizojisokota na miwani, anatabasamu na kuandika kwenye daftari. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato iliyo wazi, akionyesha kuwa anafanya kazi au akijifunza. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa lililo nyuma yake.

Mwanamke mwenye nywele zilizojisokota anaonekana kufurahia. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo iliyo wazi, labda akifanya kazi ya video ama mkutano. Mkono wake mmoja umeinuliwa akipunga kwa ishara ya salamu kuaga.

Msichana anatumia kompyuta kibao kwa ajili ya kujifunza. Anashikilia kompyuta kibao hiyo na vidole vyake viko kwenye skrini akionekana akichagua au kusoma yaliyomo. Skrini ya kompyuta kibao inaonyesha programu au tovuti ya elimu yenye picha na maandishi.

Mchoro wa watu wawili mwanamke na mwanaume wakiwa wamekaa mgongo kwa mgongo juu ya rundo la vitabu vikubwa. Kila mmoja wao ana kompyuta mpakato na anaonekana akifanya kazi au kujifunza. Mchoro huu una rangi angavu na unatoa hisia ya utulivu na kujifunza.

Kompyuta mpakato iliyo wekwa kwenye meza ya mbao .Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno kadhaa yakiwa na asili ya rangi mbalimbali. Kikombe cha rangi ya kijani kibichi kimewekwa kando ya kompyuta.

Mwanafunzi anashiriki katika darasa la mtandaoni au kikao cha kujifunza kwa mbali. Kompyuta ya mezani inaonyesha mwalimu akifundisha huku mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya kompyuta na daftari wazi.

Mtu anatumia kompyuta ndogo ilyowazi, na skrini yake inaonyesha ukurasa wa tovuti wa masomo mtandaoni. Kwenye skrini kuna picha ya mwanamke akivaa kipaza sauti na kifungo. Mtu anayetumia kompyuta ameshika kikombe mkononi na anaonekana akitazama skrini kwa makini.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizo sukwa ameketi mezani na kujifunza. Anakalamu mkononi na anaonekana aki andika au kuchora kwenye karatasi mbele yake. Pembeni yake kuna kompyuta kibao inayo onyesha video ya mwalinu anaye fundisha.

Mwanamke ameketi kwenye meza nyeupe akitumia kompyuta ndogo, katika chumba chenye mpangilo wa kisasa. Chumba hicho kinaonekana kuwa na jiko ndogo upande wa kushoto na kitanda cha ghorofa kinachoonekana juu.

Mtu anatumia teknolojia kwa ajili ya kujifunza au kupata habari mtandaoni. Mikono ya mtu huyo inaonekana ikigusa skrini ya kompyuta ndogo, na pia akishika simu ya mkononi. Juu ya vifaa hivi kuna alama za kidijitali zinazoelea angani.

Mtu anashiriki katika mkutano wa video kupitia kompyuta ndogo. Skrini ya kompyuta inaonyesha nyuso za watu wengine kadhaa, ikionyesha kuwa ni mkutano wa watu wengi. Mtu anayeonekana kwenye picha amevaa shati la samawati, na anaonekana akizungumza au kueleza jambo kwa ishara za mkono.

Mchoro unaoonyesha somo la mtandaoni au mkutano wa video. Mtu mmoja anaonekana ameketi mbele ya kompyuta akitumia kipanya, na labda akishika kikombe. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu au mzungumzaji mwingine ambaye anaonekana akitoa maelekezo.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza na anahuduria darasa la mtandaoni au kikao cha video kupitia kompyuta mpakato. Mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akifundisha au akitoa maelezo.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye kiti akitumia kompyuta ndogo. Amevalia hijabu nyeusi na sweta ya rangi ya kijivu. Anaonekana kuwa makini na anachokifanya kwenye kompyuta yake. Mwangaza wa jua unaonekana ukimpiga ukutani nyuma yake na kuunda vivuli vinavyoashiria kuwa kunaweza kuwa ndani ya nyumba.

Wasichana wawili wameketi darasani wakitumia kompyuta kibao. Wasichana hawa wanaonekana kushirikiana huku mmoja wao akielekeza kitu kwenye skrini ya kompyuta hiyo. Nyuma yao kuna ubao mweusi na ramani ukutani ikionyesha mazingira ya shule.

Mchoro unaoonyesha kwa ubunifu muunganyiko kati ya elimu ya kitamaduni na teknolojia ya kisasa. Sehemu ya kompyuta ndogo imefunguka kama kitabu chenye kurasa nyingi, ikionyesha dhana ya kujifunza kupitia teknolojia.

Chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi. Kuna kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka la kijani kibichi na chandarua cheupe kimetundikwa juu ya kitanda. Kwenye ukuta wa rangi ya njano, kuna msalaba ulio tundikwa.

Sehemu ya maktaba yenye ngazi zinazopanda juu na rafu zilizojaa vitabu. Rafu za vitabu zimepangwa vizuri na zina aina mbalimbali za vitabu. Mwanga unaonekana kuingia kutoka juu au madirisha na kuna ishara ndogo inayoning'inia juu ikionyesha ni mahali penye utulivu na maarifa.

Maabara ya kisayansi yenye wanafunzi, kadhaa wanafunzi wamevaa makoti meupe ya maabara na wanaonekana wakifanya majaribio. Kuna meza ndefu na vifaa vya kisayansi vilivyo pangwa vizuri ndani ya chumba.

Darasa la chuo kikuu au shule ya upili lenye mwalimu akifundisha mbele ya ubao mweupe. Mwalimu anaonekana akiandika au kueleza fomula za hisabati au sayansi. Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye viti vyao wakifuatilia somo hili.

Wanafunzi watatu wamekaa kwenye kompyuta darasani au maabara ya kompyuta. Wanafunzi wote wamevaa sare za shule zenye sweta ya rangi ya nyekundu na sketi zenye miraba. Kila mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta yake.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa vya chuma. Vitanda vingine vimetandikwa shuka nyeupe au za rangi ya kijani kibichi huku vingine vikiwa tupu. Chumba kinaonekana kuwa bweni labda katika shule au makazi ya muda.

Chumba chenye vitanda viwili cha ghorofa vikifanya jumla ya vitanda vinne. Vitanda vyote vimefanywa kwa mbao ya rangi ya kahawia na vina shuka nyeupe. Kuta za nyumba zina rangi ya zambarau isiyokolea.

Ndani ya kanisa au ukumbi wa ibada ukiwa hauna watu. Kuna safu nyingi za viti vya samawati na kijivu vilivyopangwa kwa ajili ya waumini. Mbele kabisa kuna madhabahu yenye msalaba mkubwa uliotundikwa ukutani na sanamu ya Mama Maria upande wa kulia.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara, ukiwa hauna watu .Viti vimepangwa kwa safu vikifuatilia umbo la nusu duara na vimegawanywa katika rangi za samawati na kijivu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili labda katika bweni. Vitanda hivyo vimetandikwa shuka za rangi ya kijani kibichi na kuna vyandarua vyeupe vikining'inia juu yao. Kuna meza na viti viwili upande wa kushoto wa picha.

Kundi la vijana wanafanya mazoezi ya riadha au wanakimbia kwenye uwanja wa majani. Wanaonekana wakiwa wamevaa nguo za mchezo na mmoja wao yuko karibu na ardhi, labda akianza mbio au akifanya mazoezi ya chini.

Kundi la vijana wamekusanyika ndani ya ukumbi au darasa. Wamekaa kwenye viti vilivyopangwa kuzunguka meza wakionekana wakisikiliza au kushiriki katika kongamano, semina au darasa. Baadhi yao wanatazamana moja kwa moja kwenye kamera huku wengine wakiwa wamejikita kwenye shughuli zinazoendelea.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa wengi wao wakiwa vijana wakifanya kazi kwenye kompyuta. Mwalimu anaonekana akitembea katikati ya wanafunzi labda akisaidia au akifundisha. Chumba kimepambwa kwa rangi nyepesi na kina madirisha makubwa yenye mapazia mekundu yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Chumba cha kulala chenye kitanda kikubwa na mapambo ya kuvutia. Ukuta wa nyuma ya kitanda umepambwa kwa rangi yenye mtindo wa lazi yenye michoro ya geometry yenye rangi mbalimbali ikipa chumba uhai. Kitanda kimetandikwa shuka nyeupe na blanketi ya rangi ya kahawa.

Maktaba iliyojaa vitabu vingi vilivyo pangwa kwenye rafu za mbao. Watu kadhaa wakiwemo wanawake waliovaa hijabu wanaonekana wakitafuta au kusoma vitabu. Mmoja wao anatumia gazi fupi kufikia vitabu vilivyo juu.

Darasa kubwa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa mistari mirefu. Kuta za darasa zina rangi ya maziwa na kuna madirisha marefu, yaliyopangwa kwa usawa upande moja, yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Ukumbi mrefu na mpana wa ndani wa jengo, labda ofisi au jengo la umma. Ukumbi una kuta zenye rangi ya kahawia hafifu na nyeupe, zikionyesha usafi na mpangilio mzuri. Taa za mraba zilizowekwa kwenye dari zinatoa mwanga mkali, zikiangazia sakafu nyeupe iliyong'aa.

Darasa lenye wanafunzi na mwalimu likionekana kuwa shule ya awali au kituo cha watoto. Mwanafunzi mmoja akiwa amekaa kwenye kiti na kutabasamu anaonekana mbele ya picha. Wanafunzi wengine pia wamekaa kwenye meza na mwalimu anaonekana akiwasaidia.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa vizuri. Madirisha makubwa yaliyo wazi yanaangalia mandhari ya jiji nje yakiruhusu mwanga wa asili iingie. Kwenye kitanda kuna matandiko meupe yaliyokunjwa na kuwekwa vizuri yakiashiria usafi.

Wasichana wawili wa shule, wanacheza mchezo wa hockey ya uwanjani. Wote wawili wamevaa sare za michezo, mmoja akiwa na fulana ya samawati, na mwingine nyekundu, wakiwa wameshika vijiti vya hockey . Mmoja wao, anafukuza mpira mdogo, akionekana kwenye mchezo.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vilivyopangwa kwa safu mbili, zikiashiria bweni. Kila kitanda kimefunikwa na shuka za rangi ya waridi na kuna vyandarua vyeupe vikininginia juu yake, vikilinda dhidi ya mbu.

Jengo la mabweni la chuo kikuu au taasisi nyingine ya elimu. Jengo hilo lina kuta za matofali ya kijivu na madirisha yenye fremu za samawati nyepesi. Mwanafunzi mmoja akiwa amevaa nguo nyeusi anaonekana akitembea kuelekea mlango wa jengo.

Chumba cha kulala chenye muundo wa kipekee na rangi angavu ya kijani ukutani kitanda kikubwa kina shuka zenye michoro ya kiafrika na ubao wa kichwa wa chuma wenye ni muundo wa jua pembeni ya kitanda kuna meza ndogo za kando na taa za kisasa.

Wanafunzi watatu wamekaa kwenye meza katika maktaba, wakisoma au wakifanya utafiti. Wawili kati yao wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu. Sakafu ni ya vigae na inaonekana kuwa safi.

Chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa. Matandiko kwenye vitanda ni vya rangi tofauti ikiwemo kijani, samawati na nyekundu. Kuna madirisha yaliyofunguliwa au yasiyo na pazia yanayowacha mwanga kuingia.

Kundi la wanafunzi au watafiti ndani ya maabara. Wamevalia makoti meupe ya maabara, kuashiria kuwa wanafanya majaribio au masomo ya kisayansi .Wamekusanyika karibu na meza iliyo na vifaa mbalimbali vya kielektroniki na nyaya zilizounganishwa.

Lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta lenye muundo wa kipekee na wa kisasa. Lango lina rangi nyeupe na samawati, likiwa na jina limeandikwa wazi juu. Kuna watu wachache wanaoonekana wakiingia au kutoka langoni, na kwa mbali kuna miti na majengo.

Chumba safi na rahisi chenye vitanda viwili vya mtu mmoja vilivyopangwa vizuri. Vitanda hivyo vimefunikwa na poronya nyeupe zenye michoro na zikiwa mito nyeupe. Sakafu ya chumba hicho imetegenezwa kwa mbao na kuta zimepakwa rangi nyeupe rahisi.

Kundi la wasichana, wamesimama katika uwanja wa mpira, wenye nyasi ya kijani kibichi. Wengi wao wamevalia, nishati nyekundu na kaptura nyeusi, bila moja aliyevalia nyeupe. Wameshikilia vidude mikononi mwao vya nyekundu na nyuma yao, kunaonekana miti na majumba.

Chumba kidogo cha kulala chenye samani ya kimsingi. Kuna kitanda kimoja cheupe ambacho imefunikwa na shuka ya rangi ya samawati na blanketi iliyo kunjwa mwishoni mwa kitanda. Meza ndogo yenye maua kwenye chombo cha kioo imewekwa karibu na kiti cheusi cha chuma.

Sehemu ya ndani ya chumba kikubwa cha kulala. Chumba kimejazwa vitanda vingi vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Baadhi ya vitanda vinaonekana vikiwa na magodoro na blanketi uku vingine vikiwa na vitu vya kibinafsi kama mifuko.

Darasa la kompyuta lililopangwa vizuri lenye safu mbili za meza na vituo vingi vya kompyuta. Kila kituo kina kompyuta kamili ikiwemo skrini, kibodi na kipanya. Kompyuta zote zimewashwa na zinaonyesha programu ya masomo kwenye skrini zao.

Watu wawili wakiigiza kwenye jukwaa lililopambwa. Mwanaume amevaa vazi la kitamaduni la kiafrika na mwanamke amevaa nguo ya rangi ya njano na samawati. Wamekaa kwenye benji ya mbao nyuma ya meza dogo yenye maandishi. Jukwaa lina gazi za rangi nyekundu na imepambwa kwa pamba.

Kijana mwanamume amevalia fulana nyekundu na mkoba mgongoni anachagua kitabu kutoka kwenye rafu ya vitabu iliyojaa. Anaonekana kuwa katika maktaba akihangaika kuchagua kitabu sahihi.

Watu wanne wamekaa kwneye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe. Watu wawili wa mbele, mwanaume na mwanamke wanaonekana wakishiriki katika majadiliano au mkutano, na wengine wawili wakiwa nyuma yao.

Vijana wanne wamesimama pamoja nje wakiwa wametumbukia kwenye simu zao za mkononi. Kila mmoja anaonekana kuzingatia skrini ya simu yake huku akiwa ameunganishwa kidijitali badala ya kijamii na wenzake. Baadhi yao wamevaa nguo za kawaida na wana barakoa zilizoning'inia kwenye simu zao au mkono.

Mwanamke mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta ndogo na simu ya mkononi. Ana nywele zilizosukwa rasta za rangi ya kahawia na amevaa nguo za zambarau. Ameegemea meza ya mbao na kuna daftari wazi kando ya kompyuta yake.

Mwanaume mweusi ameketi kwenye meza ya mbao na anasoma kitabu kilichoandikwa kwa herufi za braille . Anaonekana kuwa kipofu akitumia mikono yake kusoma maandishi yaliyoinuka na amevaa vipokea sauti masikioni.

Kijana wa kiume na mwanamke labda mwalimu au mkalimani wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Kijana amevalia fulana ya rangi ya chungwa na anaonekana akitoa ishara kwa mikono yake. Mwanamke amevalia shati lenye michoro ya kijani kibichi na anaonekana akiangalia kwa umakini.

Watu wanne wamekaa kwenye meza ndefu wakiwa katika mazungumzo au mkutano. Wanawake wawili katikati wanaonekana wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana huku mwanaume wa upande wa kushoto akiwasikiliza kwa umakini. Meza yao ina kompyuta ndogo na vitabu wazi ikionyesha mazingira ya kujifunza.

Mtoto mdogo wa kiume ameketi mezani na mtu mzima labda mwalimu au mzazi. Mtoto amevalia vulana ya njano na anaonekana akishiriki katika shughuli ya kujifunza au cheza akipanga vipande vidogo vyenye rangi mbali mbali.

Mwanafunzi aliye na kifaa cha kusaidia kusikia sikioni mwake anamtazama mwalimu. Mwalimu anaonekana akitumia lugha ya ishara mikononi mwake akitoa maelekezo au kufundisha. Darasa linaonekana kuwa na utulivu na vitabu viko mezani mbele ya mwanafunzi.

Msichana mdogo akiwa darasani, ameketi kwenye dawati na kalamu mdomoni. Anaonekana akitafakari au amechoka kidogo, huku wanafunzi wengine wakiwa nyuma yake, wakifanya kazi zao.

Watu wannne wamekusanyika mezani wakifanya shughli za sanaa na ufundi. Wanaonekana wakishirikiana na kufurahia wakati wao. Kuna vifaa mbalimbali vya sanaa mezani kama vile chupa za gundi na karatasi.

Mikono ya mtoto labda akijifunza au akisoma maandishi ya braille . Vidole vya mikono yote miwili vimeelekezwa kwenye sehemu yenye matuta madogo ambayo huunda herufi za braille . mtoto amevaa sweta ya rangi ya chungwa na mandhari inaonekana kuwa nyeupe au kijivu.

Mwanafunzi wa kike ambaye anaonekana kuwa na matatizo ya kuona, anatumia mashine ya kuandika herufi za braille darasani. Amevalia sweta ya rangi ya waridi na miwani na anaonekana kufurahia kutumia mashine hio.

Mwanamke mzima na mtoto wa kike wanafanya ishara za mikono labda wakijifunza lugha ya ishara. Mwanamke huyu ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mzazi anaonekana akifundisha mtoto. Mtoto amekaa mbele ya kitabu wazi akimwanaglia mwanamke kwa makini na kujaribu kuiga ishara.

Msichana mdogo mwenye miwani amejikita katika kuchora kwenye karatasi kubwa. Anaonekana akitumoa penseli ya rangi ya zambarau na michoro ya rangi mbalimbali inaonekana kwenye karatasi.

Mikono miwili ya mtu mzima na ya mtoto ikicheza na mchezo wa kucheza wa mbao. Mtoto anashikiliwa mkono na mtu mzima akimsaidia kuweka pete za rangi mbalimbali kwenye fimbo kuashiria kujifunza na kukuza ujuzi wa kutatibu.

Mwalimu anamsaidia mtoto wa kike kujifunza kuandika braille kwa kutumia mashine maalum. Mtoto amevalia miwani na anaonekana kujikita katika kazi yake. Mwalimu ameketi nyuma yake akionekana kumpa maelekezo au kumwongoza.

Mkono wa mtu una papasa maaandishi ya braili kwenye kitabu. Maandishi hayo yanaonekana kama nukta zilizo inuka juu ya karatasi nyeupe zikiunda maneno. Kitabu hicho kimefungwa kwa chuma nyeusi chini.

Mwanamke mweusi aliyevaa koti jeupe na daktari, anacheza na mtoto mdogo aliyeketi kwenye mpira mkubwa wa samawati. Upande wa kulia kuna mwanamke mwingine mweupe aliyeketi karibu na mtoto naye pia akicheza naye na anatabasamu.

Darasa la shule ya msingi ambapo wanafunzi wanajishughulisha na masomo yao. Mtoto mmoja wa kiume mwenye asili ya kiafrika, ambaye anaonekana kuwa na ulemavu, ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaandika kwa umakini kwenye daftari lake.

Wanawake wawili wamekaa kwenye meza wakijihusisha na shughuli za kujifunza. Mwanamke mmoja anayevaa koti jeupe la maabara, anaonekana akimuelekeza au kumfundisha mwanamke mwingine mwenye ulemavu, ambaye anashika kalamu na kuangalia daftari lake.

Watoto watano wako darasani wakijifunza au kushirika katika shughuli za sanaa. Mtoto mmoja ana ulemavu wa viungo na ameketi kwenye kiti cha magurudumu akichora kwenye kitabu chake.

Mwalimu mwanamke akishirikiana na watoto wawili, labda akiwafundisha au kucheza nao. Watoto wote wawili, mvulana na msichana, wamevaa miwani na wana vifaa vya kusaidia kusikia masikioni mwao, vikiashiria kuwa wana matatizo ya usikivu.

Kundi la watu mbali mbali wameketi kwenye viti vya ngazi vinavyofana na mada. Watu hawa wanaonekana kuwa katika mkutano, semina au darasani wakisikiliza kwa makini. Mmoja wa wanaume walio katikati anaonekana kutumia kijiti cheupe, kuwashiria uwezekano wa kuwa na ulemavu wa macho.

Mwanamke na mtoto wakifurahia muda pamoja labda wakicheza au kujifunza. Wote wamejikita kwenye kompyuta kibao iliyowekwa mezani huku nyuso zao zikionyesha furaha na umakini. Mbele yao kuna vifaa vya kuchezea kama vile magari madogo na vizuizi vya kujengwa.

Mwanaume mwenye sifa za Down syndrome ameketi mezani na anatabasamu kwa furaha. Amevaa vulana enye milia mekundu na meupe anaonekana akishika penseli na kuandika kwenye daftari.

Mwanamke labda mwalimu au mlezi anafundisha mtoto mdogo. Mwanamke huyo anashika kadi yenye picha ya jogoo huku akionyesha mtoto huyo. Wote wawili wameketi kwenye meza ndogo nyekundu na kadi zingine za picha zimetapakaa mezani.

Darasa la chekechea au kitalu ambapo mwalimu mmoja na kundi la watoto wadogo wamekaa kwenye sakafu. Mwalimu ameketi katikati ya duara la samawati huku watoto wengi wakiwa wamekaa kwenye viti vidogo vilivyopangwa kuzunguka duara hilo.

Mwanaume mzima ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya chumba chenye mwanga mzuri. Amevalia shati la rangi ya kijivu na miwani huku akishika kitabu mkononi mwake na simu ya mkononi akiiweka karibu na sikio lake.

Mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu na macho ya samawati, anaonekana kufurahi na kusisimka. Anaonekana akishiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza, huku akionyesha mikono yake.

Mvulana mdogo mwenye tabasamu pana ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anacheza na kifaa cha kuchezea cha elimu, chenye waya zilizopinda na shanga za rangi mbalimbali, kinachosaidia kukuza ujuzi wa magari.

Mwalimu anashirikiana na wanafunzi wake darasani wote wakiwa na furaha mwalimu ana tabasamu pana na mikono yake imenyooshwa mbele akionekana kuongoza shughuli fulani. wanafunzi wawili wanaonekana mbele mmoja akiwa ameinua mikono juu kwa furaha na mwingine nyuma yake akifanya hivyo hivyo.

Kundi la watoto wenye ulemavu wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu. Mtoto aliye katikati ana tabasamu pana usoni mwake na anaonekana kuwa na furaha akishika kichwa chake. Watoto wengine wanaonekana wakicheka na kushiriki katika shughuli wakionyesha kuwa wanafurahia muda wao pamoja.

Mwanaume mweusi mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu kuelekea kamera. Amevalia shati la kijani kibichi na aproni ya rangi ya kahaiwa, akipendekeza anafanya kazi ya ufundi au seremala.

Mama na mtoto wanacheza pamoja na kifaa cha kuchezea. Mtoto ambaye ana ulemavu fulani, anatabasamu pana na anaonekana kufurahia mchezo huo. Mama pia anatabasamu, anaonekana akimsaidia na kushiriki kikamilifu katika mchezo.

Mwanamke mzima na mtoto, wanatumia lugha ya ishara. Mwanamke ambaye anaweza kuwa mwalimu au mtaalamu, anatabasamu huku akifanya ishara kwa mikono yake akionekana kumfundisha mtoto ambaye anaonekana kutoka nyuma pia anajaribu kufanya ishara.

Mwanamke ameketi mezani akitumia simu yake mahiri katika mazingira ya ofisi. Amevaa koti la kahawia na anavipokea sauti masikioni, akionyesha kuwa anaweza kuwa anasikiliza sauti au akizungumza. Katika usuli kuna watu wengine wawili wamejishughulisha wakionyesha shughuli za kawaida za ofisi.

Wanawake wawili wanacheza mchezo wa vijiti vya rangi nyingi, wakiwa wameketi kwenye meza ya mbao. Mwanamke mzee, mwenye nywele za rangi ya kimanjano, anaonekana mwenye msisimko na anashikilia kijiti kimoja cha kijani. Mwanamke kijana ambaye amevaa miwani anatabasamu kwa furaha huku akichagua kijiti kingine cha njano.